Hili ni ndizi ambayo imeiva zaidi na niko sawa kuyakula. Ndizi haya ni ndizi mawili, ingine refu na ingine ndogo. Limeweza kuwekezwa katika meza juu. Ndizi haya ni ndizi ambayo ni ya kienyeji ambayo ukiyakula hayana hatari yoyote. Ndizi hawa ni mazuri sana.

Watu hao, wengine kijana ameinama na ameketi ameshika kijiti kwenye mkono. wengine watatu wameweza kuinama na mama mwengine tena ameketi chini. Wanatengeneza maharagwe kwa giza kwa jua ili iweze kukauka vizuri kwa jua.

ng'ombe ili limesimama na imefungwa na kamba karibu na miti iliyokaribu na yeye, ngombe ili iko na vidonda mwilini, ngombe ni ya rangi nyeusi

Mtu huyu ambaye ameweza kuibeba kifaa chake kwenye mkongo wake huku akiweka ng'ombe ya dawa ili kuweza kuharibu vitu ambavyo vimeweza kuishika ng'ombe hiyo. Ng'ombe hiyo ambayo imeweza kusimama na kuifunga kwa kamba kwenye kichwa yake ambayo imeweza kuinua kichwa yake inaoashwa kuweka katika mashambani au katika sehemu ambayo huwa inaila.

Nyumba hii ambayo imeweza kuegezwa na kuonyeshwa kuwa ni nyumba ambayo mkulima huyu ambaye ameipenda na kuipanda ndizi nyingi katika shamba lake huku ameweza kuitoa ndizi haya na kuieka katika sehemu moja, ndizi ni ndizi ambayo imeweza kuiva vizuri.

Mama huyu ako kwenye shamba lake ameshika ndizi ambaye imeanza imeiva vizuri .Ndizi ile ni kubwa sana na iko kwa shamba yake. Karibu yake kuna ndizi mingi ambayo imesimama. Mama huyu amevalia nguo ambayo ni ya kazi ya sokoni.

Hawa ni watu ambao wamesimama kwa kuwa wengine ni wanaume na wavulana. Hao ni wenye wamekuja kununua maziwa kwa kuwa hapa hawatumii hela au pesa kwenye mfukoni. huwa wanaenda na pima ya pesa ili ukionyesha unapewa maziwa ambayo unataka ni lita ngapi.

Hizi ni ndizi na kunaye mama anayatoa kwenye kreti ili aweze kuyauza. Ndizi haya yameweza kuiva vizuri sana na kuna mtu mmoja mwanamke ambaye amesimama ili aweze kununua. Kuna manyumba za ghorofa zimeweza kujengwa nyuma yake na watu ambao ni kama wako wanunuzi upande kwingine pia.

Hawa ni watu wawili ambao wamevalia nguo yanayo fanana na wameshika ndoo yenye kunao maziwa huku wakimwaga kwenye mashine ili waweze kupima na kutengeneza na kuweka kwenye paketi.

Haya ni ndizi ambayo iko kwenye mashambani huko kwa mkulima, ndizi hii imeeza kuiva na linafaa litolewe kwa shambani ili mkulima aweze kuchukua nyumbani kukula au kupeleka sokoni. Ndizi linaonekana bado likiwa limesaidiwa na miti ili izuie kuanguka.